Hiki ni kituo cha usambazaji wa umeme. Nyaya na vyuma viko kwa wingi katika maeneo haya ili kusambaza umeme unaohitajika katika sehemu mbalimbali za mahitaji kama vile viwanda, nyumbani, shule na hata hospitali. Shughuli hii inaendelezwa katika maeneo ya wazi yenye nafasi ili kuzuia ajali zinazotokana na nguvu za umeme.

Hiki ni kituo cha umeme ambacho husambasa umeme kuenda kwenye maeneo ya Matumizi kama shule hositali, viwanda na hata nyumbani. kiko katika mazingira ya wazi na kinachombo au vingi vinavyotumika kasambaza uwezo wa umeme. Kuna Majengo ya mama yenye michoro ya bendera ya nchi ya kenya. kana wata wenye sare rasmi wanaeza kuwa Nafanyi kazi katika kituo hiki.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme na mfumo ya usambazaji wa umeme kwa jumla. Kuna nguzo kubwa ya chuma ya kusafirisha umeme inayojulikana kama nguzo ya umeme wa msongo mkubwa katika eneo la mashambani lenye milima kwa umbali. Mfumo kama hii huchangia sana katika maendeleo kwa kurahisisha upatikanaji wa umeme wa hakika kwa matumizi ya nyumbani, shule, hospitali na viwanda.

Hiki ni kituo kikubwa cha kuzalisha na kusambaza umeme kwa kutumia nishati ya joto kutoka ardhini inayojulikana kama nishati jadidi. Kituo hiki kinaonyesha miundo mbinu ya kisasa ikiwa pamoja na mifumo ya mabomba ya mvuke. Barabara za ndani ya kituo, mitambo ya kupooza mvuke, nguzo na transforma za kusambaza umeme.

Hii ni hali duni ya mazingira, ambapo taka mbalimbali zimemwagwa kando ya mfumo wa maji. Watu waliovaa sare na buti za kuwakinga wanatumia vifaa kuondoa taka zilizoziba mfumo wa maji, ili kuwezesha maji kupita kwa urahisi. Hii inasisitiza umuhimu wa kuhifadhi mazingira na usimamizi bora wa rasilimali za asili.

Katika sehemu hii taka mbalimbali zimemwagwa katika mazingira ya wazi. Nepi za watoto zilizotumika zimetupwa ovyo pamoja na taka zingine za plastiki. Mwanamke mmoja anasanya nepi hizo huku ana miguu bila viatu akikanyaga sehemu chafu. hii inaashiria uhifdhi mbovu wa mazingira na usimamizi duni wa rasilimali za asili.

Huyu ni chui ambaye ni mnyama wa pori akiwa katika mazingira yake ya asili yenye nyasi. Mnyama huyu anaonekana kuwa makini anapotazama. Wanyama kama hawa husaidia katika sekta ya utalii watalii wanapokuja nchini kukuza uhifadhi bora wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili.

Kundi la wana jamii wameketi kwenye viti vya plastiki chini ya mti, miongoni mwao akiwa afisa wa polisi. Wako kwenye mazingira ya nje yenye uoto wa nyasi na miti mingi. Kuna magari mbalimbali na mimea kwenye shamba, kule nyuma. Huu mfumo unaonyesha umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili.

Hii shughuli ya hifadhi ya mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asili. Kundi la wanajamii wengine wakiwa wamevaa rasmi na wengine wana mavazi ya kawaida wamebeba miche ya miti mikononi kwa ajili ya kupanda ili kuhifadhi onekano wa mazingira. Wote wanashirikiana kwa upendo na umoja ili kuhakikisha mazingira yanashughulikiwa vyema.

Hizi ni juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali . Wafanyikazi waliovaa sare za kazi wamekusanya taka chafu sana ambazo huenda zimetoka kwenye mitaro au maeneo ya maji taka. Wamevaa vifaa vya kujikinga kama glavu, buti za mpira na mavazi ya kazi ili kuhakikisha usalama wao wakati wa shughuli hii ya kusafisha mazingira.

Twiga yuko katika mazingira ya asili yenye miti vichaka na ardhi kavu ya savanna au katika eneo la uhifadhi wa wanyama pori. Mazingira haya ni muhimu kwa kulinda viumbe hai kama twiga na kuhakikisha kuwa spishi za wanyama pori zinadumu kwa vizazi vijavyo.

Hawa ni wanyama wa pori wakiwa katika maeneo yao ya asili yenye nyasi na miti. Mazingira yao ni sawa, kwani ndio malisho yao. Wanyama wa pori huchangia pakubwa utalii wa nchi basi inasisitiza umuhimu wa kuhifadhi mazingira na usimamizi bora wa rasilimali za asili.

Huyu ni chui ambaye ni mnyama wa pori akiwa katika mazingira yake ya asili yenye vichaka na miti. Anaonekana kuwa mkali huku amefungua mdomo akionyesha meno yake makali. Mnyamapori kama huyu husaidia katika sekta ya utalii wakati watalii wanapokuja nchini kuona uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali ya asili.

Chui amefungiwa ndani ya uzio wa chuma katika mazingira ya nyasi na udongo. Hii ni ishara ya juhudi za uhifadhi wa wanyamapori na usimamizi wa rasilimali ya asili. Chui ni miongoni mwa wanyama walioko hatarini. Kuwekwa katika vituo maalum kama hifadhi au mbuga, huwasaidia kulindwa dhidi ya ujangili na kuangamia kwa sababu ya mabadiliko ya tabianchi au uharibifu wa makazi yao.

Huu ni uchafuzi mkubwa wa mazingira unaotokana na utupaji ovyo wa taka ngumu na majitaka. Mtaro wa maji machafu umejaa taka plastiki ambayo ni hatari kwa afya ya binadamu, wanyama na mazingira kwa ujumla. Hii ni changamoto halisi katika maeneo mengi ya mjini na inasisitiza umuhimu wa kuhifadhi mazingira na kujiandaa kukabiliana na majanga ya asili.

Hii ni sehemu ya ufadhili wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna ndege wawili waliosimama kwenye ardhi yenye mawe na mimea ya asili. Wako katika mazingira asili yenye vichaka na mawe ambayo inaonyesha kuwa eneo hili bado halijaaribiwa na shughuli za kibinadamu. Mimea asili na ardhi isiyolimwa huonyesha mazingira ambayo bado yana uhai wa viumbe mbalimbali.

Mwanamke akiwa na mbwa wake wanafurahia mapumziko kwenye eneo la asili lenye miti na mazingira ya kijani. Ameweka mikeka ardhini na anaonekana kufurahia kinywaji huku kikapu cha chakula kikiwa karibu naye. Mazingira ni safi, tulivu na yenye uoto wa asili. Hii inaonyesha jinsi uhifadhi wa mazingira unavyoweza kuendana na matumizi endelevu ya rasilimali za asili kwa manufaa ya binadamu na mazingira yenyewe.

Hii ni kazi ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi rasilimali za asili. Kuna kikundi cha wahifadhi wa mazingira wakiwa wanamhudumia kifaru. Wamefaa sare za hifadhi na glavu naye kifaru amwekewa shuka kichwani ili kumtuliza.

Huu ni ufugaji wa mifugo kama ng'ombe, mbuzi na kondoo wakilishwa katika maeneo ya wazi ambayo inahusiana na uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Ufugaji huu unategemea malisho ya asili ambayo ni sehemu ya matumizi endelevu ya ardhi. Ufugaji huu huchangia upatikanaji wa chakula, mapato na mbolea ya asili bila kuharibu mazingira.

Haya ni mazingira ya asili yenye msitu mnene, miti mkubwa, bomba la maji na maporomoko ya maji. Bomba linakusanya au kuelekeza maji kutoka eneo la poromoko kwenda mahali, labda kwa matumizi ya binadamu kama vile usambazaji wa maji. Hii inaonyesha usawa kati ya matumizi ya rasilimali ya asili na uhifadhi wa mazingira za asili.

Huu ni mfano wa uharibifu wa mazingira na changamoto katika usimamizi wa rasilimali za asili. Kuna mtu anayeonekana akiwa kwenye mkondo wa maji uliyojaa taka za plastiki. Maji yamejaa chupa, mifuko na plastiki nyingine ambazo ni sumu kwa mazingira na viumbe wa majini. Mazingira ya asili hasa mito na vyanzo vya maji yanaathirika sana na utupaji wa taka ovyo.

Hiki ni kikundi cha watu waliovaa mavazi ya kitamaduni wakicheza ngoma za asili katika mazingira ya wazi. Watu wawili wanasakata densi huku mmoja akipiga ngoma. Mavazi yao ya kitamaduni yametengenezwa kwa kutumia nyenzo za asili kama manyoya na majani. Jamii zinaweza kuendeleza tamaduni zao kwa njia ambazo zinahifadhi mazingira na kudumisha matumizi endelevu ya rasilimali za asili.

Mwanamke anasafisha nguo nje ya nyumba zilizojengwa kwa mabati katika mtaa wa mabanda. Kuna vyombo vingi vya plastiki vikiwa na maji na sabuni na mazingira inaonekana kuwa na uchafu kidogo. Hii inazingatia umuhimu wa kuwekeza katika usimamizi wa mazingira na rasilimali asilia ili kulinda afya ya jamii na mazingira kwa ujumla.

Hili ni eneo la makazi duni karibu na mto uliojaa taka. Watu wanafanya shughuli mbalimbali karibu na maji hayo machafu. Mazingira yanaonyesha uchafuzi mkubwa wa mto kwa plastiki na taka zingine. Hali hii inatishia afya ya binadamu na mazingira kwa jumla.

Hii ni sehemu ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna swara akiwa anachunga katika mazingira asili yenye majani ya kijani. Mnyamapori huyu ambaye ni sehemu ya mfumo wa ekolojia yupo katika mazingira asili yenye uwoto ambayo hijaharibiwa. Kuwepo kwa mnyama kama huyu kwenye mazingira za asili kuna ashiria kwamba kuna uwiano mzuri kati ya matumizi ya rasilimali na uhifadhi wa mazingira.

Hili ni eneo lenye mazingira yaliyopangwa vizuri, miti ya kupendeza, maua, bendera za mataifa mbalimbali na barabara safi. Inaonyesha mfano bora wa jinsi maeneo yanaweza kuendeleza uhifadhi wa mazingira na usimamazi bora wa rasilimali asilia kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho. Inahimiza uajibikaji wa serikali, taasisi na wa raiya wote kushiriki na kulinda mazingira.

Hii ni masuala ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asili. Kuna mbuni kadhaa wakitembea kwenye uwanja wa mbuga ya wanyama huku majengo ya jiji yakiwa nyuma. Huu ni mfano bora wa jinsi mazingira ya asili ya wanyamapori yanaweza kuwepo na mji mkuu wa biandamu bila kuharibiwa.

Katika sehemu ya darasa hili, kuna kundi la wanafunzi waliovalia sare za shule wakiwa wanasoma kwenye kompyuta. Wanafunzi hawa wanaangalia skrini ya kompyuta kwa makini inayoonyesha ujumbe kuhusu elimu ya mazingira.

Haya ni mazingira ya mtaa ya mabanda ambao umekumbwa na changamoto kubwa ya kimazingira hasa kutokana na mafuriko, uchafuzi wa maji na hali duni ya miundombinu. Kuna taka ngumu za plastiki na vyuma vimejaa na makazi duni yaliyo karibu na mito.

Kuna watu walio kwenye shughuli ya kusafisha na kuondoa taka katika eneo lililojaa uchafu, hasa kwenye mto unaopita karibu na dampo kubwa la taka. Wamevaa mavazi ya usalama kama vile reflectors na wanatumia vifaa kama vile matroli na mifuko mikubwa ili kuondoa taka kwenye maji chafu.

Kundi la twiga wako katika mazingira ya asili ya savana, mmoja akila nyasi. Hii ni mfano mzuri wa jinsi uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili, unavyoweza kuhakikisha kuwa wanyamapori kama twiga wanaendelea kuishi na amani. Basi ni jukumu la kila mmoja kushirikiana kulinda urithi huu wa kipekee wa asili.

Hiki ni kituo cha uhifadhi wa wanyamapori ambapo kuna twiga ambaye yuko karibu, na watu wawili, mmoja akiwa ni mwanamume na mwingine mwanamke. Hali hii ni mfano mzuri wa uhifadhi wa, mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili.

Kuna kifaru aliye kwenye mazingira asili yenye miti vichaka na nyasi ambayo yanaonekana kuwa ni sehemu ya hifadhi ya wanyama pori. Kwa jumla hii ni mfano bora, wa kazi muhimu unaofanywa katika hifadhi za taifa na maeneo ya uhifadhi ili kuhakikisha vizazi vijavyo pia vinasaidika na rasilimali hizi.

Katika sehemu ya barabara hii magari mbalimbali ya usafiri wa umma yenye michoro na rangi ya kuvutia yameegeshwa ili kuabiriwa na abiria wanaotaka kusafirisha kwenda maeneo mbali mbali, watu wengine wanatembea tembea wakielekea shughuli zao magari haya ya hutumika katika hali ya uchukuzi wa watu na bidhaa zinazohitaji kufikishwa maeneo tofauti tofauti.

Huu ni barabara ya usafiri wa umma inayotumiwa na magari mbali mbali na watu kusafiri au kusafirisha bidhaa kutoka eneo moja hadi jingine. Kwenye barabara hii, magari tofauti tofauti yako kwenye mwendo huku kando kuna watu wanaotembea kwa miguu. Kando ya barabara kuu kuna miti mirefu na majengo yenye mabango.

Haya ni maeneo ya uchukuzi ambapo magari mbalimbali yameegeshwa ili kubebiriwa na abiria wanaotaka kusafirishwa kwenda sehemu tofauti tofauti. Magari haya yana rangi na michoro ya kuvutia kwa uonekano. Conductor mwenye sare amebeba bango mkononi inayoonyesha sehemu gari linaenda. Abiria anaonekana akienda kupanda gari nao wengine wanatembea tembea.

Hii ni barabara ya usafiri wa umma inayotumia na magari na binadamu kusafiri au kusafirisha bidhaa kutoka eneo moja hadi jingine. Kuna magari mbalimbali za usafiri yaliyo barabarani nao watu wengine wanaonekana wakitembea kwa mguu. Kuna daraja la mguu linalotumiwa na watu kuvuka barabara kuu.

Magari ya usafiri wa umma yameegeshwa kando ya barabara ili kuabiriwa na abiria wanaotaka kusafirishwa kwenda maeneo mbalimbali. Juu ya magari hayo kuna mabango yanayoonyesha sehemu gari linaenda. Abiria wengine wako ndani ya gari nao wengine wako kwenye shughuli zao. Makondakta wenye sare wanajaribu kuita watu ili waweze kuabiri gari.

Magari mbalimbali ya usafiri wa umma yameegeshwa katikati ya jiji ili kuabiriwa na abiria wanaotaka kusafirishwa kwenda maeneo tofauti tofauti. Magari haya ya aina na rangi tofauti tofauti yako kando ya majengo ya ghorofa ya kisasa. Juu ya magari mengine kuna mabango yanayoonyesha sehemu magari hayo yanaenda. Abiria mmoja anaonekana akielekea kwenye stedi hiyo ya magari.

Katika sehemu ya barabara hii, magari mbalimbali ya usafiri wa umma yenye rangi na maandishi ya kuvutia yameegeshwa kwa ajili ya kuabiriwa na abiria wanaotaka kusafirishwa kwenda sehemu tofauti tofauti. Watu wengine wamesimama, miongoni mwao wakiwa wanawake wawili waliovaa sare, mmoja wao akiwa amebeba bango mkononi linaloonyesha sehemu gari linaelekea na bei ya usafiri.

Hii ni sehemu ya uchukuzi wa magari ya usafiri wa umma. Magari mbalimbali yenye michoro na rangi za kuvutia yameegeshwa ili kuabiriwa na abiria wanaotaka kupelekwa maeneo mbalimbali. Ndani ya magari kuna abiria wanaosubiri kusafirishwa na wengine wamesimama nje wakiwa katika shughuli zao. Kuna bango linaloonyesha sehemu gari linaenda.

Katika sehemu ya barabara hiii mabasi ya usafiri wa umma yameegeshwa kwa ajili ya kuabiriwa na abiria. Magari haya husafirishwa na bidhaa kuelekea maeneo mbali mbali, watu wengine wana elekea kupanda magari. Kwenye gari moja bango inayo onyesha sehemu gari hilo linalo enda.

Kwenye barabara hii ya lami magari tofauti kama vile malori, magari binafsi, pikipiki na hata matatu yako kwenye mwendo ili kusafirisha bidhaa na watu kuenda maeneo mbali mbali. Watu wengine wanaonekana wakitembea kando ya barabara kuelekea shughuli zao. Kando ya barabara hizo kuna miti mirefu na majengo.

Hili ni eneo la maegesho ya magari yanayotumika katika usafiri wa umma. Magari mbalimbali na za rangi tofauti tofauti yameegeshwa ili kuabiriwa na abiria wanaotaka kupelekwa katika maeneo tofauti. Abiria wengine wanaonekana wakielekea kuabiri magari nao wengine wamesimamasimama wakiwa katika shughuli zao. Kuna bango juu ya gari moja linaloonyesha sehemu gari linaenda.

Gari kubwa la usafiri wa umma lenye rangi na michoro ya kuvutia limeegeshwa ili kuabiriwa na abiria wanaotaka kusafirishwa kuelekea maeneo mengine mbalimbali. Kwenye mlango wa gari kuna bango linaloonyesha maeneo gari hili linaenda. Watu wengine wamesimama na wengine wanatembea kuenda katika shughuli zao.

Basi kubwa la usafiri wa umma limeegeshwa kando ya majengo na miti mikubwa, ili kuabiriwa na abiria wanaotaka kusafirishwa kwenda maeneo mbalimbali. Ndani ya basi hilo kuna abiria wanaosubiri kufikishwa maeneo tofauti tofauti. Watu wawili wamesimama nje moja akiwa amebeba bango mkononi huku akizungumza kwa ukaribu. Kuna aina ya pikipiki iliyoegeshwa kwa ajili ya, kusafiri.

Matatu ya usafiri wa umma yenye michoro ya kuvutia imeegeshwa ili kuabiriwa na abiria wanaotaka kusafirishwa kwenda maeneo mbalimbali. Abiria mmoja anaelekea katika sehemu ya mbele ili kupanda nao wengine wanapita pita kwenda shughuli zao. Juu ya matatu hiyo, kuna bango linaloonyesha mahali gari hili linaenda.

Katika eneo hii lenye magari ya usafiri wa umma kuna mabasi yenye rangi na michoro ya kuvutia. Ndani ya magari haya kuna abiria wanaosafiri kuelekea maeneo mbalimbali. Kuna watu wanaopita pita kando ya magari. Bango liko kwenye gari la mbele linaloonyesha mahali gari hili linaenda.

Katika sehemu ya barabara hii, kuna magari ya usafiri wa umma yanayotumika kusafirisha abiria kuelekea maeneo mbalimbali. Conductor mwenye sare amebeba bango mkononi linaloonyesha mahali gari linaenda. Kuna watu wanaopita huku gari limeegeshwa kwa ajili ya kuabiriwa.

Katika sehemu ya barabara hii, basi kubwa la usafiri wa umma limeengeshwa ili kuabiriwa na abiria wanao pelekwa katika maeneo mbali mbali .Gari hili ni la rangi tofauti tofauti zinazo pendeza kwa maonekena wake .Mbele ya basi hili kuna magari mengine na watu wanatembea au kuabiri matatu.

Magari ya usafiri wa umma yameengeshwa kando ya barabara ya lami mbele ya majengo ya kisasa ili kuabiriwa na abiria na kupelekwa katika maeneo mbalimbali. Juu ya magari kadhaa kuna mabango yaliyo na maandishi ya mahali magari hayo yanaenda. Watu mbalimbali wanatembeatembea kuelekea shunguli zao.

Gari la usafiri wa umma limeegeshwa kando ya barabara ili kuabiriwa na abiria wanaotaka kusafirishwa kwenda maeneo mbalimbali. Abiria wengine wako ndani ya gari wakisubiri kufikishwa mahali tofauti tofauti. Watu wengine wamesimama nje ya gari, nao wengine wanatembea tembea kuenda kwenye shughuli zao. Kuna mtu mwenye sare, akiwa na bango linaloonyesha sehemu gari linaenda.

Gari la usafiri wa umma limeegeshwa ili kuabiriwa na abiria wanaotaka kuenda maeneo mbali mbali. Juu ya gari hilo kuna bango linaloonyesha sehemu ambayo gari linaenda. Ndani kuna abiria wanaosubiri kufikishwa maeneo mbali mbali. Watu wengine wamesimama nje ya gari huku wakiwa katika shughuli zao.

Katika sehemu ya barabara hii, matatu mbalimbali ya usafiri wa umma yameegeshwa ili kuabiriwa na abiria. Magari haya yana rangi na michoro ya kuvutia. Watu wengine wanatembea na wengine wanaabiri magari ili kusafirishwa kwenda maeneo tofauti tofauti. Kondakta mwenye sare amebeba bango mkononi linaloonyesha mahali basi linaenda.

Katika seehemu ya barabara hii kuna matatu ya usafiri wa umma yaliyo na rangi na michoro ya kuvutia. Watu wengi wanaonekana wakitembea tembea kuelekea katika shughuli zao na hao wengine wakigoja kuabiri magari. Kuna bango lenye maandishi yanayoonyesha mahali gari linaenda. Abiria mara nyingi husafirishwa kwenda maeneo mbalimbali.

Hii ni eneo la barabara lenye shuguli nyingi hasa za usafiri wa umma. Katika barabara hii, kuna alama ya tahadhari ya watembea kwa miguu, watu waliosimama pembeni wakisubiri kuvuka huku wengine wakitembea. Magari mbalimbali za usafiri na taa za trafiki. Dalili ya hewa inaonyesha kuwa mvua inanyesha.

Katika sehemu ya barabara hii, magari mbalimbali ya usafiri wa umma, yako kwenye msongomano mkubwa ,Kuna watu wanaotembea kando ya magari yaliyo kwenye barabara huku wakiwa wamebeba mali zao .Baadhi ya magari hayo yana mizigo juu na wasafiri mbalimbali wanaoapelekwa kwenye maeneo tofauti tofauti.

Gari la matatu limeegeshwa kando ya majengo likiwa mlango wazi, ilikuwezesha abiria kuliabiri kwa ajili ya usafiri wa umma. Kuna watu wakiwa katika maeneo hayo, miongoni mwao akiwa mwanafunzi aliyevalia sare rasmi za shule na mkoba mgongoni wakitafuata jinsi ya kusafiri. Juu ya matatu kuna bango linaloonyesha maeneo ambayo inaenda huku kondakta aliyevaa sare akijaribu kuita abiria.

Magari mbalimbali yameegeshwa kando ya majengo marefu ya gorofa ya kisasa, kwa ajili ya kuendeleza usafiri wa umma kutoka eneo moja hadi maeneo mengine. Bango lililo juu la gari moja linaonyesha maeneo ambayo matatu hiyo inaenda kama vile Kericho, Kisumu na Kakamega.

Huu ni usafiri wa uma katika barabara kuu ya mji. Katika barabara hii kuna magari mbali mbali kama vile ya kibinafsi na pikipiki yaliyo kwenye mwendo. Kuna bango kubwa ya samawati liliobandikwa kwenye vyuma linaloonyesha laini na mahali magari hayo yanaelekea. Kuna taa za barabara na miundo mbinu ya usambazi wa umeme.

Katika barabara hii magari mbalimbali ya kibinafsi, na matatu ya usafiri wa umma yako kwenye mwendo. Watu kadhaa wako katika shughuli zao huku wengine wakivuka barabara. Wengine wanatembea nao wengine wanasubiri kuabiri magari. Polisi wa trafiki wenye sare rasmi wanajaribu kudhibiti mwendo wa magari. Kando ya barabara kuna miti, majengo marefu ya ghorofa na mabango.

Katika sehemu ya barabara hii, magari mbalimbali ya kibinafsi, malori na matatu yako kwenye msongamano mkubwa. Watu wako katika shughuli kadhaa za kupita barabara kutembea na wengine wamesimama kando ya barabara wakisubiri kuvuka au kuabiri. Kando ya barabara kuna miti mingi na majengo ya ghorofa.

Hii ni sekta ya usafiri wa umma katika mji. Kuna abiria wengi, wakiwa wanasubiri kupanda matatu, huku wengine wakipita kando ya matatu yaliyoegeshwa. Gari hilo lililoegeshwa limeandikwa neno Enabled Shuttle . Huku vijana waliovaa jaketi za reflekta wakisaidia kuratibu abiria. Baadhi ya watu wameshika mabango yanayoonyesha ruti ya gari hilo.

Katika barabara hii kuna aina ya magari ya usafiri wa umma, aina ya mabasi yenye rangi za kuvutia yanayoonekana yakiwa kwenye mwendo. Kwenye barabara hii kuna afisa wa trafiki aliyevalia sare rasmi na wapita njia. Kando ya barabara kuna majengo tofauti na pia yenye mabango.

Hii ni matatu aina ya gari ya usafiri wa umma lenye maandishi ya Namuga Sacco . Hii ni mojawapo ya njia kuu zinazotumika na watu kusafiri kutoka mji mmoja hadi nyingine. Juu ya gari hilo kuna kibao kinachoonyesha sehemu ambayo matatu hiyo inaenda. Kuna abiria aliyesimama kwenye lango la gari hilo. Nyuma ya gari hilo kuna majengo ya kisasa na nyaya za umeme.

Hii ni eneo la barabara lenye usafiri wa umma. Kuna askari wa trafiki wakisimamia usalama na mtiririko wa magari. Taa za trafiki zikiwa na mwanga nyekundu, zikidhibiti mwendo wa magari. Daraja la waenda miguu linalovuka juu ya barabara. Kuna pia malori, magari ya mizigo, bodaboda na magari madogo. Watu pia wanatembea kwa miguu.

Katikati ya jiji hili kuna magari ya usafiri wa umma yanaojulikana kama matatu, yameegeshwa kando ya barabara kwa ajili ya abiria kuabiri . Magari haya yana rangi nyingi na michoro ya kuvutia, mandhari haya yanaonyesha watu wanaotembea barabarani kuelekea sehemu tofauti tofauti .

Hii ni sekta ya usafiri wa umma katika mji mkubwa ambapo magari mbalimbali kama mabasi, matatu, magari ya kibinafsi na magari ya mizigo yakitumia barabara kuu yenye shuguli nyingi. Kuna watu wanaopita barabarani na wengine kusimama kando ya barabara. Kuna pia mijengo ya makaazi na ya biashara yaliyozunguka barabara kuu.

Huu ni mfumo wa usafiri wa umma unaojumuisha magari ya binafsi, matatu, bodaboda na miundo mbinu kama daraja ya watembea miguu, ilikuhakikisha usalama barabarani. Upande wa kulia kuna watu wachache wanaotembea kwa miguu. Mazingira hii yanaonekana kuwa safi, kuna mti na vichaka pembeni mwa barabara.

Hii ni sehemu ya usafiri wa umma jijini hasa kwa kutumia matatu. Kuna matatu ya kisasa iliyoegeshwa kando ya barabara ili abiria waeze kuiabiri. Matatu hii ni ya rangi ya buluu na michoro ya kuvutia. Abiria wanaonekana wakiwa wanaabiri matatu, huku wengine wakipita kando. Nyuma ya matatu, kuna majengo ya makazi na ya kibiashara.

Hii ni hali ya usafiri wa umma katika jiji la kisasa. Kuna magari mbalimbali barabarani kama vile matatu, mabasi ya abiria, malori ya mizigo na magari ya kibinafsi. Kuna watu wanaotembea kando ya barabara na wengine kungoja usafiri. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya mtaa wa makazi, miti mingi na tanki kubwa.

Hizi ni shughuli za usambazaji wa maji na usimamizi bora wa taka. Katika maeneo haya ya makaazi, juu ya majengo kuna mizinga ya maji yanayotumiwa na wakaaji wa nyumba hizo. Maji haya usambazwa kwenye nyumba ili kutumika kupika, kufanya usafi ili kuendeleza usimamizi bora wa taka za nyumbani.

Hii ni shughuli duni ya usambazaji wa maji na usimamizi wa taka, katika eneo hili, taka za aina nyingi zimejaa na kutapakaa kando ya mto wa kusambaza maji yanayoweza kutumiwa na wanajamii, hali hii dhoofu inaweza kuadhiri afya ya ya binadamu, wanyama na mazingira kwa ujumla, hii inasisitiza umuhimu wa kusafisha mazingira yaliyo karibu na maeneo ya maji.

Hili ni eneo la ardhi ambalo limechimbwa na linaonekana kuwa na mabomba ya plastiki yaliyofunikiwa na udongo. Mabomba haya hutumika kusambaza maji safi kutoka kwa chanzo hadi kwenye nyumba au maeneo ya matumizi na binadamu. Kuna uwezekano kuwa kazi hii inahusiana pia na usafirishaji wa maji taka, yaani maji yanayotoka kwenye vyoo, jikoni na maeneo ya kuoga.

Hii ni kazi ya usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Mtaro mkubwa umechimbwa ardhini, ambao ni sehemu, ya kazi ya miundo mbinu ya maji. Mtaro huu unaweza kutumika kupitisha bomba la maji safi, au mfumo wa maji taka, na hivyo huchangia katika ustawi wa jamii kwa ujumla.

Hii ni hali ya usambazaji wa maji na usimamizi wa taka isioya kudhiirisha. Mto ambao ni cnanzo cha maji kwa jamii umechafulia sana kwa uchafu mwingi wa taka. Taka hizo ni pamoja na plastiki, karatasi ,nguo na hata mabaki ya vyakula ambayo inaonyesha changamoto kubwa katika usambazaji wa maji safi na usimamizi wa taka. Hili kulinda afya ya binadamu na mazingira kuna hitaji la kuboresha usambazaji wa maji na usimamizi wa taka.

Hili ni bomba la maji lenye viunga vya plastiki vya buluu likiwa limewekwa ardhini. Huu ni mfumo wa usambazaji wa maji ambapo mabomba hutumika kuyasafirisha maji safi kutoka chanzo hadi kwenye matumizi ya nyumbani, mashambani au viwandanii. Mfumo huu pia unaweza kuwa sehemu ya usimamizi wa taka za maji.

Hii ni mfumo ya usambazaji wa maji na usimamizi wa taka. Kuna majengo ya makaazi yenye matangi mengi ya maji yaliyowekwa juu ya paa. Matangi haya hutumika kuhifadhi maji safi kwa matumizi ya kila siku ya wakaazi, hasa wakati wa upungufu wa maji au mgao wa maji. Usimamizi wa taka pia ni muhimu katika maeneo haya ili kuhakikisha usafi wa mazingira na jamii.

Hii ni mashine ya kusukuma maji ambayo ni sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji na usimamizi wa taka za maji. Inaweza kutumika kusambaza maji safi katika nyumba, shule na hata hospitalini. Pia inaweza kusukuma maji machafu ili yafikishe katika maeneo ya kusafisha maji taka. Ni mfumo wa teknolojia katika usafi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za maji.